Mnara mrefu wa chuma unaounga mkono nyaya za umeme unajitokeza wazi dhidi ya anga kubwa la samawati. Umbo lake la kimiani unaonyesha uimara na uwezo wa kubeba mizigo mikubwa ya nyaya. Mnara huo ni ishara muhimu ya miundombinu ya usambazaji umeme.

Mnara wa kusambaza umeme wenye nyaya nyingi unasimama katikati ye jengo dogo lenye paa la kijani kibichi na kuta nyeupe na nyekundu. Eneo hilo lote limefunikwa kwa kokoto nyeusi na kuna njia za miguu za saruji zinazoelekea kwenye vifaa mbalimbali vya umeme. Hii inaonyesha kituo cha kupoza au kusambaza umeme.

Transfoma ya umeme imewekwa juu ya nguzo mbili kubwa za mbao, ikiwa imeunganishwa na nyaya nyingi. Chini yake miti na majani yanaonekana huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Hii inaashiria miundombinu ya usambazaji wa umeme katika eneo la nje ya maji au kijijini.

Lori linalotumika kufanya matengenezo kwenye nyaya za umeme au kupunguza matawi ya miti. Mtaalamu anaonekana akifanya kazi akiwa ndani ya kikapu cha boom lift . Mazingira yanaonyesha uwepo wa miti mirefu na nyaya za umeme.

Huenda hiki ni kituo cha kuzalisha umeme cha joto ardhi labda kikiwa Olkaria nchini Kenya. Kinaonekana kuwa na majengo makubwa, mabomba mengi yanayounganisha sehemu mbalimbali na vilevile vinavyoota mvuke angani.

Mitambo mikubwa ya umeme yenye nguzo na nyaya nyingi inasimama wazi chini ya anga la samawati, vifaa hivi ni sehemu ya kituo cha kusambaza umeme kinachotumika kusambaza nishati, eneo limezungukwa na uzio likiwa katika ardhi inayokaushwa na nyasi chache kuashiria eneo la viwanda nchini Kenya.

Kiwanda kikubwa cha transformer na nguzo za umeme kimejengwa chini ya anga safi ya samawati. Miundo ya chuma mirefu za nyaya na umeme zinatokezwa kwa urefu zikiashiria kituo muhimu za usambazaji wa umeme . Njia Safi ambayo inaelekea mbele Zikipita katikati ya miundo mbinu hiyo ya kisasa na nishati.

Kituo cha kusambaza umeme chenye transfoma kubwa na miundombinu ya nyaya. Wafanyikazi kadhaa wamevaa mavazi ya usalama na wanashughulikia vifaa hivyo. Hali hii inaonyesha shughuli za matengenezo au ujenzi, zinazoendelea ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme.

Maelfu ya paneli ya solar zimepangwa kwa mistari mirefu zikinyoosha hadi upeo wa majo kuashiria shamba kubwa la kuzalisha umeme wa jua. Udongo wa kahawia inaonekana katikati ya mistari ya paneli huku maandari ya kijani kibichi amemsipi ikionekan nyuma.

Mitambo mikubwa ya umeme na minara ya usambazaji wa nishati, ina simama kwenye eneo wazi , chini ya anga safi. Kituo hicho kina nyaya nyingi na transfoma, mchanga na ardhi wazi zinazunguka mitambo, ikionyesha eneo la viwanda au la matumizi ya umeme.

Kituo cha kupoza umeme chenye nguzo za chuma na nyaya nyingi vipokoze vyeusi virefu vimesimama wima vikiwa vimeunganishwa na waya zinazopitisha umeme. Eneo lote linaonekana kuwa wazi chini ya anga la samawati lenye mawingu machache.

Vifaru wawili weupe wanaonekana kwenye mazingira ya kijani kibichi, mmoja akiwa amesimama, na mwingine amelala chini. Faru aliyesimama anaonekana akichunguza eneo lake, huku mandhari ya miti na mimea, ikiwazunguka.

Ndege wenye madoa nyeusi na nyeupe wamesimama kwenye mawe iliyo karibu na mimea. Miguu yao mirefu ya manjano inasimama wazi dhidi ya asili ya kijani kibichi. Ndege hawa wawili wanaonekana wametulia labda wakitafuta chakula au wakipumzika katika makaazi yao ya asili.

Sherehe ya rangi ya samawati inaonekana ikiwa na mirija mingi inayopangwa vizuri. Katikati, miale ya mwanga inatoka ikiangazia njia mbili zilizoungana. Muundo huu unatoa hisia ya kina na muunganyiko wa njia au mawasiliano.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka juu ya miamba mikubwa, yakizungukwa na mimea minene ya kijani kibichi. Mitazamo ya asili ina maji yanatiririka . Yanaongeza uzuri wa mandhari yakileta hisia ya utulivu. Miamba iliyofunikwa na mimea inaonyesha mazingira ya asili yasiyoguswa.

Watu wenye pembe ndefu zilizopinda anatafuna nyasi. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia dhahabu na sehemu nyeupe chini ya tumbo. Yupo katika eneo lenye nyasi za kijani na udongo kuashiria makazi yake ya asili.

Mwanaume amevaa kofia ngumu ya manjano, koti la usalama la kijani kibichi na buti za manjano akisimama katikati ya bustani ndogo iliyopandwa. Anaonekana kuwa katika mazingira ya shamba ndogo la mijini, labda akionyesha juhudi za upandaji miti au bustani ya jamii.

Wanyama wawili wa porini wamesimama kwenye nyasi ndefu. Mnyama mmoja anatutazama moja kwa moja huku mwengine akitazama upande, wote wakiwa karibu na msitu. Mandhari inaonyesha uzuri wa asili na wanyama pori.

Gari la mzigo limepakia rundo kubwa la takataka za plastiki zilizofungwa kwenye magunia meupe. Watu wawili wako juu ya rundo hilo la taka wakihakikisha zimefungwa vizuri au wakipakia zaidi. Hii inaashira shughuli za kukusanya na kusafisha taka kwa ajili ya kuchakata tena. Jambo muhimu kwa mazingira nchini Kenye na kwingineko.

Kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni wanatumbuiza jukwaani , kila mmoja akiwa amebeba ngoma . Kuna kiti cha kijani kibichi cha watazamaji upande wa kushoto na ngazi inayoonekana. Watazamaji wawili wanaonekana nyuma wakiangalia onyesho hilo.

Maji mengi yaliyochafuka yamefurika, yakizunguka vibanda vilivyojengwa karibu na mto. Miti iliyo ukingoni mwa mto inaonyesha dalili ya mmomonyoko, huku taka zikielea kwenye maji na kukwama kwenye mimea. Makazi yameathirika vibaya na mafuriko, yakionyesha hali ya uharibifu na pengine hatari kwa wakazi wake.

Kikundi cha wanafunzi na walimu wamesimama nje wakiwa wameshika miche. Watu wazima kadhaa wamevaa suti na mask ,huku watoto wengine wakiwa wamevaa sare za shule na pia wakiwa na mask .Tukio hili linaonekana kuwa shunguli ya upandaji miti, likifanyika katika eneo lenye miti mingi.

Watu wawili wanajitajidi kusafisha eneo lenye mimea mingi karibu na mto. Mto wenyewe unaonekana kuwa na rangi ya udongo labda kutokana na matope au uchafu. Shunguli hii inaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira au usafi wa mito.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu wakigusa vichwa vyao kwa upendo. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu yanayoonyesha ukuaji wa miji. Milima inayoonekana mbali inaweka historia asili, ikisisitiza tofauti kati ya wanyamapori na maendeleo ya kibinadamu.

Kundi la pundamilia linaonekana. Nyuma yao, anga la jiji lenye majengo marefu linaonekana wazi ,likionyesha mchanganyiko wa kipekee wa wanyamapori na mandhari ya mijini. Mandhari haya yanaashiria uwepo wa hifadhi ya taifa ya Nairobi, ambapo wanyamapori huishi karibu na mji mkuu wa Kenya.

Kundi la vijana wajitoleaji wakifanya kazi ya upanzi au usafi katika eneo wazi wengi wao wakiwa wamevaa fulana za manjano. Nyuma yao vijana wengine wanaendelea na kazi zao chini ya jua kali.

Kifaru mweusi akipunga mkia wake na kusimama katikati ya nyasi ndefu zilizo kauka .Mnyama huyu mshahuru ana pembe zake mbili zinazomtabulisha na anaonekana akichunguza mazingira yake.

Ndege mwenye mdomo mrefu wa manjano labda korongo amesimama ndani ya maji akitafuta chakula. Katika umbali ndege mwingine anaonekana akitembea kwenye uzingo zenye nyasi huku mamba ndogo akichungulia majini. Mazingira yanaonyesha uwepo wa wanyamapori wa majini labda katika mbuga ya wanyama katika nchini Kenya.

Farasi wa kifaru weusi wanachunga kwenye nyasi ndefu wakiwa na jengo la juu la kisasa nyuma yao. Hii inaashiria uwepo wa hifadhi ya taifa ya Nairobi ambapo wanyamapori wa jiji wanakutana. Mandhari haya ya kipekee huwakilisha uhusiano kati ya maendeleo ya miji na uhifadhi wa wanyamapori nchini Kenya.

Mwanamume anakunywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki. Anaonekana akiinua mfuko huo mdomoni mwake, na mwanga unacheza kwenye kiyowevu ndani. Mandhari ya miti inaonekana nyuma ikionyesha labda yuko nje.

Askari wa wanyama pori na wataalamu wamekusanyika kumtunza kifaru mdogo. Kifaru huyo amefungwa kitambaa cha rangi ili kumtuliza na kumlinda wakati wa matibabu. Tukio hili linaonyesha juhudi za uhifadhi wa wanyama pori nchini Kenya.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa fulana za manjano zinazong'aa wamesimama ndani ya mto wenye maji machafu, pengine wanaonekana kupitia maji hayo kwa kutumia mawe au vipande vya mbao huku mwandishi wa habari akirekodi tukio hilo.

Mwanamke amesimama karibu na vyungu vitatu vikubwa vya kupikia, vinavyotumia kuni au makaa. Amevalia apuroni ya samawati na kitambaa kichwani, ikionyesha anaendelea na shughuli za jikoni. Hiki kinaweza kuwa jikoni la shule, hospitali au taasisi nyingine.

Ndege maridadi anaonekana amesimama kwenye tawi la miti, akiwa na manyoa enye rangi ya njano kali nyeusi uturungi akiagizi angavu akimpaa ndege huyu mvuto kipekee, akionyesha uzuri wa viumbe hai. Uenda ndege huyu ni wa spidi adhimu, ikizingatia mazingira yake ya asili na rangi zake zakekupendeza.

Kundi la watu wakisafisha eneo lenye maji taka na takataka. Wamevalia boot za njano na baadhi yao wana fulana za usalama zenye rangi angavu. Wanafanya kazi kwa bidii kuondoa uchafu kutoka kwenye maji.

Mwanamke ameketi jini akipika kwenye moto wa kuni nje. Jiko hilo limewekwa karibu na mto au lambo ya maji ya kahawia huku kukiwa na muundo wa sege au daraja nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa rahizi na ya vijijini yakionyesha maisha ya kila siku katika eneo hilo.

Ziwa tulivu lenye maji yanayo akisi mawingu ya anga yanaonekana katikati. Kwenye ukingo wa kushoto, ndege weupe wengi wamekusanyika na miti minene inaonekana pande zote za ziwa. Mandhari hii nzuri inaonyesha utulivu na uzuri wa waasili, labda katika mbuga au hifadhi ya wanyama pori nchini Kenya.

Tumbili mwenye rangi ya kijivu na uso mweusi ameketi juu ya uzio wa rangi nyingi. Nyuma yake kuna utelezi mwekundu na mazingira yanayoashiria eneo la kuchezea au hifadhi ya wanyama. Anaonekana ametulia akiangalia upande mwingine.

Kifaru mweusi mwenye nguvu anaonekana akitembea kwenye udongo mwekundu akizungukwa na mimea minene. Msitu wa kijani kibichi unazunguka eneo hilo na sehemu ya uzio unaonekana chini kulia. Kifaru huyo anaonekana katika makazi yake ya asili.

Simba dume mwenye manyoya ya dhahabu na macho makali anatazama mbele akionyesha utulivu na nguvumUso wake uliojaa makovu na sheria mapigano na uzoefu wa maisha porini. Mazingira ya nyuma yanaonekana hafifu, yakimruhusu simba kuwa kiini cha picha na kuangazia urembo wake wa asili.

Wafanyikazi kadhaa wamejishughulisha na kuchimba mfereji mrefu katika eneo la makazi. Bomba kubwa limewekwa chini ya mfereji likiwa limezunguka na udongo na matope. Hii inaonyesha kazi kubwa ya miundombinu, labda ufugaji wa bomba la maji au majitaka, katika jamii.

Majengo ya makazi yalioaripika vibaya yanaonekana yakiwa yamepomoka na kuwaja katika hali ya fujo baada ya mafuriko. Udongo wenye matope unaonekana kote ukionekana hatari za uharibifu wa maji. Watu wanasonga kwa shida katika ya vifusi wakijaribu kukabiliana na hali io ngumu.

Kundi la pundamilia ambao wamesimama kwenye barabara yenye udongo uliozungukwa na nyasi ndefu. Mandhari ya mbali yanaonekana miti na vichaka chini ya anga hafifu . Inaonekana kama wanyama hao wako katika makazi yao ya asili, labda mbuga ya wanyama.

Kifaru mweusi akiwa na pembe moja kubwa yuko kwenye shamba la nyasi za kijani kibichi. Ngozi yake ina rangi ya kahawia nyekundu , ikipendekeza labda udongo umeishika na anaonekana kuwa na nguvu ya afya. Mandhari ya asili yanaonyesha mazingira ya wazi, labda mbuga la wanyama nchini Kenya.

Treni ndogo iliyobeba mizigo mikubwa ya taka imesimama kwenye reli huku watu kadhaa wakionekana wakisukuma. Eneo jirani limefunikwa na takataka na mimea kuashiria mazingira ya uhifadhi wa taka au kusafisha.

Hii ni njia iliyotengenezwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Imepakana na mimea mirefu na miti mingi yenye majani mabichi. Njia hii inaonekana kupinda kuelekea mbali ikionyesha mandhari tulivu na ya asili. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu na uwepo wa miti mingi kupendekeza eneo la bustani au msitu.

Mradi wa ujenzi wa miundombinu inaendelea ukionyesha jengo la saruji lililokamilika kwa kiasi. Eneo linaonekana kuwa kijijini au kitongojini huku barabara za udongo na machafu ikizunguka jengo hilo. Kuna ishara za ukuaji wa mji katika umbali na anga la mawingi likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Kundi la watoto wameketi chini wakila mlo. Kijana mmoja ameketi katikati anaonekana akitazama juu, akiwa na sahani ya chakula mbele yake. Watoto wengine wameketi karibu, wakionyesha umakiniwao kwenye chakula na mazingira yao.

Bustani yenye miti mikubwa yenye majani mabichi yaliyotawanyika kote. Nyasi iliyokatwa vizuri inafunika ardhi ikionyesha nafasi tulivu na wazi. Miti inatoa kivuli kizuri ikialika kupumzika na kufurahia mandhari.

Punda milia anajitokeza katikati ya nyasi ndefu na vichaka akitazama moja kwa moja kwenye kamera mandhari ya asili inaashiria uwepo wa wanyamapori katika hifadhi au bunga ikionyesha uzuri wa viumbe hai.

Mandhari ya jiji kubwa yanaonekana yakiwa na majengo marefu. Mawingu meupe yametanda angani yakionyesha uzuri kwenye mandhari ya jiji. Hii inatoa taswira ya jiji lenye shughuli nyingi na linaloendelea likionyesha ukuwaji wa miji kama Nairobi.

Swara mmoja mwenye pembe ndefu amesimama akitazama mbali kwenye nyasi ndefu huku swara mwengine akionekana nyuma yake. Gari la safari jeupe lenye paa lililofunguliwa linaonekana kwa mbali likiwa na watu ndani wakiangalia wanyama. Mandhari ya kijani kibichi na anga ya samawati inaashiria mazingira ya wanyama pori labda katika mbuga ya wanyama nchini Kenya.

Bonde lenye miamba mirefu na mimea mingi linaonekana ikionyesha mandhari asilia iliyofichwa. Mtu mmoja akiwa amevaa shati la samawati amekaa kwenye ukingo ya maji akitazama mbele labda akifurahia utulivu wa mazingira. Njia ya maji yenye matope inaonekana ikipita katikati ya bonde hilo.

Kundi la watu wa jamii ya Turkana, wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama pamoja wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni. Hali hii inaashiria uhifadhi wa mila na desturi za jamii hiyo.

Msichana mdogo mwenye nywele zilisozukwa amekaa kwenye bench na mbao lililofunikwa na nguo ya rangi ya samawati na kijani iliyokaguliwa. Kando yake kuna begi la samawati na kijani na mandhari ya asili yenye mimea mingi inaonekana nyuma.

Twiga watatu wanaonekana wakiwa katika mazingira ya asili wakiwa na miti na nyasi nyingi, mmoja wa twiga ananyoosha shingo yake kuelekea upande wa kushoto huku twiga mwingine akiwa amesimama katikati. Eneo hili linaonekana kuwa mahali ambapo wageni wanaweza kuingiliana na wanyama hao.

Wanamume wawili wakiwa wamevalia fulana wanaonekana wakisafisha uchafu mwingi karibu na maji machafu. Nyuma yao kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mazingira yaliyochafuka, huku moshi ukifuka. Hali hii inaashiria changamoto kubwa ya usafi na mazingira katika eneo hilo.

Kijana ameketi karibu na mkondo wa maji machafu, akijaribu kujaza maji kwenye mitungi na vyombo mbalimbali. Hali hii inaangazia changamoto ya upatikanaji wa maji safi katika makaazi duni, ambapo uchafu na taka huonekana wazi nyuma.

Mto uliojaa taka na uchafu unaonekana ukipita katikati ya makazi. Watu kadhaa wako kando ya mto wengine wakijaribu kusafisha eneo hilo wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi. Nyuma ya mto kuna majengo duni na mandhari yenye mimea michache ikionyesha athari za uchafuzi wa mazingira mijini.

Handaki la rangi ya njano na kijani linapatikana, likionekana likiwa na barabara inayopita chini yake. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na handaki, huku magari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara . Huu unaweza kuwa mfumo wa barabara kuu au kivuko cha watembea wa mguu mjini.

Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi ya abiria yanayoonekana kuwa matatu yakiwa yamepaki kando ya barabara yenye miti. Basi moja lina rangi ya zambarau na jingine lina rangi ya kijani na manjano zote zikionyesha nembo za kawaida za usafiri wa umma nchini Kenya. Kijana mmoja ameshika lango lenye namba na majina ya maeneo ikionyesha uhai wa kituo cha mabasi.

Abiria wanapanda na kushuka kutoka kwa matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hili, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida. Matatu hiyo ina maandishi Kama the World na picha za Chicago Bulls .

Gari dogo la abiria au matatu limejaa mizigo mingi juu ya paa. Limesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Bango liliko juu ya matatu linasomeka Narok Direct, likionyesha safari yake. Watu wengi wamesimama karibu na gari hilo, baadhi wakiwa wanapanda au kushuka.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu wanaotembea. Msongamano wa magari unaonekana ukiwemo malori, mabasi na magari madogo yakionyesha maisha ya jiji lenye shughuli nyingi. Majengo na miti yamezunguka barabara yakikamilisha mandhari ya mijini.

Barabara kuu iliyojaa magari inaonekana ikiwa na msongamano wa magari inayopita kwa kasi tofauti. Anga lina wawingu meusi ikionyesha labda hali ya hewa inaobadilika na miti inatengeneza maandhari ya asili kando ya barabara.

Reli yenye nyasi imepakana na uzio wa chuma huku treni yenye rangi ya zambarau na nyeupe ikionekana kwa mbali. Treni hiyo imesimama kwenye reli, ikiwa imezungukwa na mimea na miti. Uzio wa chuma unatengenisha mtazamaji na mandhari ya treni, ikionyesha eneo lilliloweza kuwa la kibinafsi au lenye ulinzi.

Huu ni mwonekano wenye barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari na mabasi yanayopita. Mabasi kadhaa yanayopakwa rangi angavu na michoro yanayotilia mkazo utamaduni wa usafiri wa umma. Kando ya barabara kuna watembeao kwa mguu wakitumia njia yao.

Barabara kuu iliyo na magari kadhaa, ikiwemo basi la magari la chungwa na matatu. Limepangwa kwenye trafiki, kuna daraja kubwa linalopita juu ya barabara, ikiwa na kuta ndefu za kuzuia udongo. Inaonyeshana mandhari ya mjini yenye miundo mbinu ya barabara nchini Kenya.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi linaonyeshwa, likiwa na gari la abiria dogo. Watu wawili wanaonekana wakisimama karibu na mti mmoja akiwa amevalia nguo nyekundu na mwingine ya samawati. Maandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya jiji na daladala lingine.

Barabara kuu yenye magari mawili inayoonekana, ikiwa na msafara wa magari ikiwemo magari ya matatu na magari mengine madogo. upande wa kushoto kuna miti mirefu na ya kijani kibichi, na upande wa kulia kuna mtu anayesukuma mkokoteni kando ya barabara, mandhari inaashiria shuguli ya kawaida za usafiri mijini Kenya.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana, ikiwa na magari mengi yakiwemo mabasi, malori na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, ikionyesha siku ya kawaida ya jua jijini.

Wanaume wawili wanatembea barabarani huku matatu, gari la usafiri wa umma likiwa limeegshwa nyuma yao. Eneo linaonekana kuwa jiji au mji mdogo na majengo marefu na shughuli za watu barabarani.

Safari inayoonekana kutoka ndani ya gari ikionyesha barabara yenye shughuli nyingi. Majengo na madaraja ya barabara kuu yanaonekana kwa mbali yakipendekeza eneo la mijini. Kioo cha mbele cha gari kimejaa baadhi ya vitu na tafakari, ikionyesha maisha ya kila siku barabarani.

Basi ndogo lenye rangi ya zambarau linaonekana. Kuna bati la leseni lenye namba KBU 221F lililowekwa mbele. Basi hili linaonekana limeegeshwa kando ya barabara ikiwa na mabango yenye maandishi mengi yaliyowekwa upande wake labda yakitangaza njia au huduma.

Treni yenye rangi nyeupe na mistari ya waridi na zambarau inaonekana ikipita nyuma ya uzio wa chuma. Mandhari hii inaonekana inaashiria eneo la reli labda nchini Kenya, Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari yakisafiri. Mtaa umepakana na ukuta mrefu wa zege upande mmoja, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Tafakari ya kioo cha pembeni inaonyesha mazingira, ikisisitiza mwendo wa gari.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na njano, linalojulikana kama matatu, imeegeshwa barabarani. Inaonekana wazi mbele ikionyesha mahali linapoelekea. Hii ni taswira ya kawaida ya usafiri wa umma jijini Nairobi.

Taa za trafiki zimewekwa wazi kwenye mtaa wa jiji zikiwa zimeambatana na nguzo yenye antenna za mawasiliano. Nyuma kuna jengo kubwa lenye rangi ya kahawia na bango la biashara la samawati ikionyesha mazingira ya biashara na shughuli nyingi.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, magari mawili ya abiria, matatu, yameegeshwa huku watu wakishuka na kupanda. Barabara inafurika na watu wanaotembea na magari ikionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli. Majengo marefu na miti mirefu kupamba mandhari ya nyuma ikichangia utambulisho wa eneo la mijini.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari yaliyosimama katikati ya umati wa watu . Polisi wa trafiki wanaonekana wakisimamia magari, huku baadhi ya watu wakitembea karibu na barabara. Kwa mbali, jengo la zamani lenye mnara wa saa linaongeza mandhari ya kihistoria mjini.

Watu wamekusanyika katika eneo lenye shughuli nyingi wengine wakiwa wamesimama karibu na basi la abiria. Mtu mmoja ameshikilia bango kubwa linaloonyesha njia ya usafiri. Nyuma majengo marefu yanaonekana yakionyesha mazingira ya mjini.

Mwanaume anayevalia koti la manjano na kijani ameshikilia bango kubwa. Watu wengine wamesimama karibu, wengine wakipita huku majengo yakionekana nyuma. Hali hii inaonyesha shughuli za usafiri wa umma na maisha ya kila siku mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi, katika mazingira ya mijini, ikiwa na mabasi yaliyopambwa kwa grafiti, maarufu kama matatu nchini Kenya. Watu wanatembea kando ya barabara, baadhi wakiingia au kutoka kwenye mabasi hayo, yaliyosimama. Nyuma, majengo ya jiji yanasimama chini ya anga, iliyo wazi.

Matatu ya samawati iliyopakwa rangi na kuandikwa Chapa Ndimba, imeegeshwa barabarani jijini. Abiria wanapanda na kushuka huku magari mengine na watu wakionekana nyuma. Hali hii inaonyesha shamra shamra za usafiri wa umma katika jiji la Kenya, labda Nairobi.

Barabara yenye magari mengi. Na mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Taa za trafiki zinaonekana. Huku majengo marefu yakionekana nyuma. Hali hii inaonyesha msongomano wa magari na maisha ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi, amabpo magari mawili ya abiria yamesimama. Abiria wamesimama karibu na moja ya matatu, wakisubiri ama kupanda au kushuka. Miti na majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini yenye harakati.

Huu ni mtaa wenye shughuli mingi watu wanatembea na kusimama barabarani baadhi yao wakionekana wakingojea usafiri. Mabango ya matangazo yananinginia kwenye majengo yakionyesha bei na namba za njia za mabasi na piki piki imepaki karibu.

Mabasi mawili ya abiria ya samawati yameegeshwa barabarani. Mmojawapo likiwa na bango refu lenye matangazo nyuma. Watu wawili wakiwa wamevaa sare nyekundu wanasimama karibu na mabasi wakionyesha shughuli za usafiri wa umma katika eneo lenye majengo ya mijini nyuma.

Barabare yenye shuguli nyingi jijini Nairobi inaonyesha usafiri wa umma na magari mengine yakiwa yamesimama kwenye foleni. kijana mmoja anonekana mbele akitazama mbele huku nyuma yake kuna majengo marefu. Jua linawaka likionyesha mazingira ya jiji lenye shuguli nyingi.

Majengo yaliyojengwa kwa mabati yaliyopinda na kutumika kama kuta, yakionyesha hali ya unyenyekevu. Mfumo rahisi wa bomba la maji unatoka chini ukiwa na mita ya maji na valve kuashiria upatikanaji wa maji.

Bomba la rangi ya kijani limelala chini ya udongo, likiwa limeunganishwa na kiungio cha samawati. Sehemu kubwa ya udongo inaonekana ni kavu na una mabaki ya mimea. Huenda bomba hili linatumika kwa umwagiliaji au usambazaji wa maji shambani.

Rundo kubwa la takataka limefurika kando ya mto, likionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Kwa mbali, mtu na kuku wanaonekana karibu na takataka, wakionyesha athari za taka kwenye maisha ya kila siku katika eneo hilo nchini Kenya.

Jengo lenye paa la mabati ya uwazi likifichua mbao za dari zilizochakaa. Mabomba ya upepo au maji yanapita katikati ya dari na kuna dalili za unyevunyevu au uharibifu wa miundo. Hii inatoa hisia ya ujenzi wa zamani au usio faa wa jengo.

Bomba zinatambaa kwenye ardhi yenye vumbi na nyumba za ghorofa zimetambuliwa kwa umbali, bomba hizi nyeusi huenda zikatumiwa kwa mradi wa maji au miundo mbinu, utatuzi wa changamoto za maji katika eneo hilo inawezekana kupitia matumizi ya mabomba haya.

Mabomba makubwa yenye kutu na yaliyofunikwa na mimea yanaonekana yamezama ndani ya maji machafu. Vipungi vingi vya kudhibiti mtiririko vimewekwa kwenye mabomba hayo ikionyesha matumizi ya zamani ya kiwanda au miundombinu iliyoachwa. Mazingira yanatoa hisia ya eneo lililotumika zamani sasa likiwa limeharibika.

Lori la kubebea mizigo limejaa magunia mengi na limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa lenye kioo na kuta za rangi machungwa; Mtu mmoja anaonekana ameketi juu ya mizigo akisimamia shehena. Hii inaashiria shughuli za usafirishaji wa bidhaa katika mazingira ya jiji.

Mapipa mawili makubwa meusi ya kuhifadhi maji yamepangwa karibu na ukuta. Mabomba ya kijani yanayounganisha mapipa hayo yanaonekana chini yakipita kwenye sakafu iliyokoza. Hii inaashiria mfumo wa kusambaza maji, labda kwa matumizi ya nyumbani au bustani.

Rundo kubwa la takataka limefurika kwenye uwanja wa nyasi likichafua mazingira. Majengo ya zamani moja la samawati na lingine la manjano yanaonekana nyuma yakionyesha maeneo ya makazi. Hali hii ina akisi changamoto za usafi wa mazingira mijini.

Inaonekena eneo chafu na lenye matope likiwa na mabaki ya plastiki na takataka nyingine yakielekea kwenye dimbwi ndogo la maji, hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira na uwezekano wa kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu ,udhabifu huu wa mazingira unahitaji hatua za haraka za usafi na usimamizi wa taka.

Mistari kadhaa ya mapomba ya maji imeunganishwa kwenye pomba moja kubwa la chuma. Baadhi ya mapomba haya yana hosi zilizounganishwa zikionyesha matumizi ya kumwagilia au kusafisha kwa mbali ardhi inaonekana ikiwa na rangi ya asili ikipendekezwa kuwa eneo hili linaweza kuwa nji au katika bustani.

Mjini, lori kubwa jeupe linaonekana barabarani likiwa na watu juu yake. Basi nyekundu limeegeshwa karibu na jengo lenye madirisha ya samawati, ikionyesha shughuli za usafiri wa umma. Mandhari inaonekana kuwa ya shughuli nyingi, ikiakisi maisha ya kawaida ya mijini.

Mtaro mrefu umekatwa kwenye ardhi ikiashiria shughuli za ujenzi au uchimbaji. Udongo wenye kokoto na mimea michache umezunguka pande za mtaro. Kwa mbali, mashine ya ujenzi inaonekana ikionyesha kuwa kazi inaendelea katika eneo hili.

Kituo cha kuchuja maji kinaonekana kikiwa na vifaa vya chuma cha pua na mabomba yaliyounganishwa. Meza iliyo mbele ina michoro ya matone ya maji, ikionyesha dhana ya usafi na utakaso wa maji. Inawezekana hii ni sehemu ya biashara ya maji safi ya kunywa.

Taka nyingi zimetupwa kando ya mkondo wa maji au mto, zikichanganyika na mchanga na mimea iliyo karibu. Uchafu huu, unajumuisha na unaelea kiasi ndani ya maji. Hali hii inaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na maji.

Udongo uliofurugwa na matope unaonekana ukiwa na alama za matairi au vifaa vizito. Kuna waya mwebamba wa kijani kibichi mweupe unaopita kwenye udongo. Hali ya ardhi inaonyesha kuwa kunafanyika shughuli ya kuchimba au kusonga udongo.

Safu za mabati zilizopangwa vizuri ziko kwenye ghala. Kuna michirizi ya jua inayopenya kupitia pengo kwenye paa au ukuta ikiangazia chuma. Hali hii inaweza kuashiria ghala la vifaa au ujenzi au sehemu ya kuhifadhia bidhaa.

Kundi la watu wakiwemo maafisa wa serikali na wataalamu wa huduma za afya. Wamekusanyika karibu na watu wawili wanaolala chini. Hali hii inaweza kuashiria tukio la maafa au misaada ya kibinadamu inatolewa kwa wahanga.